Ni soko la bidhaa, bidhaa nyingi za urembo, zingine pia vya matumizi. Kuna bidhaa tofauti vya rangi tofauti kama shanga, vya rangi tofauti mifuko, vibeti, vikapu, vyote vimepangwa vizuri na vimeanikwa pia vizuri kwa utaratibu.

Mtu mmoja amesimama ambaye ni mwanamke, amesimama mbele ya mashini ambayo mara nyingi hutumika katika uuzaji wa maziwa. Mashini yenyewe imeandikwa milk ATM umepakwa rangi wa samawati na pia una maandishi wa rangi tofauti tofauti kama nyeupe, kuna kijani pia kuna nyekundu.

Mtu ameshikilia simu kwa mkono, simu yenyewe yaonyesha maandishi sawia na anayetaka kufanya malipo kupitia M-Pesa. Maandishi haya ni kama send money ambayo ni kutuma pesa, withdraw cash ambayo ni kutoa pesa, buy airtime ambayo ni kununua muda wa maongezi, na mingine kama lipa na M-Pesa.

Duka la maziwa limefunguliwa, milango yote ii wazi. Kuna mtu mmoja ambaye anaingia ndani ya duka hiyo. Duka lenyewe limepakwa rangi nyeupe na juu limeandikwa jina milk shop kwa lugha ya kimombo. Hapo nje kuna mtungi kubwa wa rangi ya kijivu ambayo sana sana hutumika kuweka maziwa.

Duka limefunguliwa. Duka lenyewe ni duka la kuuza bidhaa tofauti tofauti. Kuna vibuyu ambavyo vimepangwa karibu na mlango, mlango pia umefunguliwa wote, na umepakwa rangi wa kijani. Kuna kiti hapo nje ambayo ni wa mbao ambapo watu wanaweza kiti, na pia kuna mtu mmoja ambaye amesimama mbele ya duka.

Gari ambayo kwa wingi hutumika katika usafirishaji wa magari mengine uko barabarani. Gari lenyewe ni la rangi ya kijivu na umebeba gari nyingine ndogo ambayo ni rangi ya samawati. Kando kuna nyasi nyingi ambayo ni ya rangi ya kijani na chini pia kuna maua ambayo ni za rangi nyeupe.

Kibanda cha kuuza matunda. Kuna matunda nyingi sana, kuna mandizi, kuna matoke, kuna tikiti maji, kuna machungwa, kuna beetroots , kuna maembe. Yote yamepangwa vizuri, mengine yameekelewa kwa kreti ambayo yametiliwa boxi juu yake.

Risiti ya malipo ambayo ni rangi nyeupe ambayo ni ya malipo na ina maandishi ya rangi nyeusi ingine ni green ingine ni red ,kuna details ya ambaye alilipa kwa mfano una jina Dan Oyuga Anne una email una nambari ya kuregester na pia ina namba ya kitambulisho ya aliyesaidika hapo kando pia Kuna amount ambayo ni pesa yote ya aliyelipa na mwenye alizaidika.

Gari kubwa ya black imepakiwa nje. Chini kuna nyasi na kokoto. Nyuma, Landrover Prado TX . Number Plate ni color yellow , iko na bendera hapo kando, imeandikwa KDK. Hapo juu dirisha iko na vumbi, huko mbele dirisha mengine yamefungwa na sidemirrow imefunguliwa iko wazi.

Pickup kubwa ya colour blue imeandikwa hilux 4*4 imesimamishwa penye kuna nyasi nyingi huku nyuma kuna miti mingi sana. Nyuma ya pickup kuna mwanamume mmoja amevaa kofia ya green, miwani nyeusi na reflector ya green .

Kuna pikipiki imewekwa nje huko ndani kuna duka imefunguliwa. Iko na milango kubwa za colour green na imeandikwa M-pesa. Ndani ya duka yenyewe kuna mitungi za maji ndogo na kubwa na huko ndani kuna kabati ingine ya brown . Kando ya duka kuna gate ndogo ya colour brown .

Gari tano zimepakiwa nje, hapo kuna nyasi nyingi. Gari ya kwanza ni ya black , nyuma yake kuna pickup ya buluu imeandikwa Isuzu, hapo kando kuna Nissan ambayo pia ni colour green na iko na paintings za green kwa side . Mbele yake kuna gari ndogo ya white yenye iko na grille hapo juu na mbele ya gari ya white kuna gari ya black ambayo iko na backlights za red na tyres za black .

Kuna Nissan ya White imepakiwa mahali nje. Ikona sticker ya yellow on the side na ikona sticker ingine ya black na white iko huku mbele. Kuna number plate yenye pia ni black na white na nyuma ya Nissan, kuna walls zenye zimepaitiwa grey na ziko na lines za red, green, na white .